Hii ni sehemu ya kuuza kila aina ya matunda na matunda tofauti tofauti yanaonyeshwa. Hapa kuna karakara, kuna machungwa, kuna maembe, kuna ndizi, kuna tikiti maji, kuna apple na matunda mengine mengi. Kuna nanasi ambayo inaonekana. Kuna ndizi za kupikwa pia zinauzwa kwenye sehemu hii.

Noti za shilingi elfu nne zipo mezani. Kwenye meza hii kuna mkebe pia kudhihirisha kuwa mwenyeji huweka pesa zake kwenye mkebe huo.

Haya ni mauzo ya bima ya Cover bora Medical Insurance, ambayo inapeanwa na Jubilee insurance. Na bima hii ina manufaa mengi kwenda kwenye ukaguzi wa daktari, kulipa malipo ya daktari, kununua dawa, pia inasaidia kwenye wanawake wajawazito, na pia huduma zingine.

Hili ni gari muundo wa Hilux ni jeusi kwa rangi na limeegeshwa kwenye kiwanja ambacho kina nyasi ambazo rangi yake ni ya kijani. Kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama na kofia kichwani amevalia reflector na miti pia iko kwenye mandhari hayo.

Hili ni duka la rejareja, ambalo linauza bidhaa tofauti tofauti, linauza soda, linauza maji, kuna vikapu mbalimbali ambavyo ni vya duka la jumla la Tuskys ambavyo vinauza . Kuna gurudumu pale pembeni na kuna kabati hapa, ambayo ni nyeusi.

Hii ni sehemu ya pesa ambapo pesa zinatumwa kutoka nchi za nje na zinaingia nchini Kenya . Hivyo basi hapo pesa zinabadilishwa na kuwa pesa za nchi Ile ambayo imetumwa . Kama ni Kenya zinabadilishwa kuwa katika pesa za Kenya.

Hili ni duka la kawaida ambalo linauza bidhaa za kawaida. Chini kuna kikoda na besheni mbili, zinatoa huduma ya mpesa na kwenye sakafu yake ku nadhifu

Hii ni sehemu ya kula na kile vyakula ambavyo vinapeanwa kwenye sehemu hii ni mayai, yoghurt ,keki ambavyo ni vyakula vya haraka ambavyo vinapeanwa kwenye duka hili.

Gari jeusi lenye aina ya Prado limeegeshwa kwenye sehemu ya maegesho. Sehemu hiyo inaonekana kuwa nadhifu. Pembeni mwa sehemu hiyo kuna sehemu ambapo wameeka vitu.

Hapa ni sokoni na ni mahali mahususi pa kuuza mboga za nyanya, matunda haya yamevunwa kwa wingi na yapo kwa wingi. Hivyo basi mavuno yake ni msimu huu ndio umefanyika na yapo mengi sokoni.

Hili ni duka la kuuza maziwa, wanauza maziwa ambayo ni fresh na pia maziwa ambayo yameganda. Hapo nje kuna mitungi na ndoo na beseni. Karibu na mlango kuna jiko ambalo limeekezwa sufuria na maji ndani. Kuna mwanamke ambaye ameketi na meza nyeupe iko ndani.

Haya ni mandhari ya sokoni ambapo ni soko ya marikiti. Sokoni huku kunauzwa mboga na hizi ni mboga za kabichi ambazo zinauzwa. Kuna wingi wa kabichi labda kutokana na ukulima huo kwenye sehemu hiyo.

Hili ni bango la mauzo la bima ya haki ambayo inafadhili biashara zote za kila aina. Biashara ambazo uko nazo zote ukipeana pesa kwenye bima hii inazipa hifadhi vizuri.

Hili ni bango la mauzo la Anziano Insurance Agency na bima hii inapeanwa kwa afya na unaambiwa kuwa ukilipa elfu kumi na nne unapata elfu mia moja za kuja kuhudumiwa kwa bure hospitalini.

Hili ni duka ambalo ninauza mayai. Na imepakiwa kwenye crate za rangi tofauti tofauti kwenye crates za rangi ya manjano, nyekundi, kijani kibichi, samawati na yapo kwa wingi.

Hii ni sehemu ya kuuza nguo za mitumba za akina dada ,nguo hizi ni za aina tofauti ,zina maridadi tofauti na maua tofauti, katikati mwa nguo hizo chini yake sakafu ni chafu imetapakaa uchafu wa kila aina .

Hili ni duka la bidhaa tofauti tofauti, nje kuna mipira ambayo imening'inizwa kwenye neti mpira mkwanza ni mweupe, mwingine ni wa kijani kibichi, na mwingine ni wa madoado. Kuna wanaume wawili ambao wamekaa nje ya duka hili, kwa mazungumzo yao.

Haya ni maandhari ya kibiashara hivyo basi, hapa ni sokoni, watu wanauza vitu reja reja, mbali mbali kuna kijana ambaye ameweka suruali kwenye wheelbarrow anauza, kuna mzee amesimama hapo na shati nyekundu, kuna mwanamke pale anakagua.

Hii ni sehemu ya kuegesha magari kwa minajili ya kukaguliwa na kununuliwa. Sehemu hii ina magari na miundo tofauti tofauti na magari yamejaa tele kwenye sehemu hii.

Tunaona kuwa, haya ni mauzo ya bima ya afya ambapo wanatoa bima kwa watu wote kiafya.

Hili ni duka la kampuni ya maziwa ya daima, ambapo wanauza kila aina ya maziwa. products za maziwa tofauti tofauti kuna yoghurt za kila aina na kuna yale maziwa ambayo ni fresh ya kila aina pia.

Haya ni mauzo ya bima ya Madison ya ajali, hii ni bima ambayo inakinga watu mbalimbali kutokana na ajali mbalimbali hivyo basi wanasisitiza kuwa watu wanunue bima hii ya ajali ili ikaweze kuwa protect kutokana na ajali mbalimbali.

Hii ni sehemu ya kuuza maziwa. Kipimo kinalingana na pesa ambazo umepeana, kila pesa inapewa kipimo chake. Mhudumu kwenye eneo hili anapima maziwa kwa minajili ya customer .

Sokoni kuna wanunuzi ambao wamefurika ,pia kuna wauzaji ambao wanasubiri hao customer waje kununua, kuna mzee mmoja hapa anauza maembe ,kuna mwingine kando yake anauza waru na ndizi ,kuna pembeni mwanamke ambaye amesimama ishara kuwa anataka kulipa.

Hii ni sehemu ya kuuza matunda, matunda ya kila aina yapo. Kuna karakara, kuna nanasi, kuna ndizi za kuiva, kuna machungwa, na kuna maembe pia, na matunda ya apple chini yake kuna kreti ya samawati na kreti ya manjano.

Kwenye mandhari haya, mandhari ya maonyesho ya magari tofauti tofauti na miundo tofauti tofauti, kuna watu mbalimbali ambao wanafanya kwenye kampuni hii ya magari, kisha pembeni kuna bango la mauzo ya pombe, pia kuna waya za stima ambazo zinapita juu.

Hii ni sehemu ambapo muuzaji huyu anauza aina ya vyakula vya kiasili ambavyo vinatupa nguvu mwilini, kuna aina ya ndumaa, kuna viazi vitamu, kuna viazi mbatata, na vyote hivi vinatupa nguvu mwilini.

Haya ni malenge, ya kila aina kuna yale malenge ambayo ni ya kisasa ambayo kwa ukubwa wao ni tudogo kabisa. Kuna yale malenga ambayo yana umbo la, mduara na ni makubwa na ni ya kiasili.

Kiganja kimeshika pesa. Na pesa hizi ni noti ya elfu moja hivyo basi mwenye amezishika pesa hizi labda anafanya kazi ya kuzihesabu ili aweze kuzipanga kwa njia tofautitofauti.

Hii ni sehemu ya sokoni, ambapo mfanyibiashara huyu anafanya biashara ya kuuza aina zote za mboga na matunda. Anauza nyanya, kuna dania, kuna minji ambayo imeekwa kwenye mikebe, ikipimwa katika viwango tofauti, kuna biringanya, kuna pilipili hoho, kuna ndimu za kila aina.

Hapa ni sokoni pa kuuza nguo za mtumba. Chini ya hii soko kumetapakaa uchafu wa kila aina. Nguo ni nyingi ambazo ni za aina ya mtumba. Watu ni wengi ambao wamekuja kuzinunua.

Hapa kuna vyombo vya usafiri vya barabarani, kuna matrela na kuna gari ambalo ni trela ambayo imebeba magari ambayo yametolewa nchi za nje kupitia bandari ya Kenya, ili kusafirishwa kwenye nchi ambazo zimechukua ama kwenye kampuni za magari.

Wafanyibiashara reja reja wa kuuza mboga , machungwa , na viazi wapo sokoni Ni kina mama kwa wingi, kuna mwanamke ambaye hijabu, na amevalia pia buibui, ameinama ishara kuwa anaokota bidhaa ambazo anahitaji.

Hili ni gari aina ya nissan, limeegeshwa kwenye sehemu hii, linaonekana kuwa limeoshwa labda linakauka, kuna miti ya kijani kibichi na nyasi ya kijani kibichi kuonyesha kuwa eneo hili pia la pokea mvua na eneo hili ni sehemu ya kujivijali maana hili gari ni la watalii.

Hii ni sehemu ya kuwekwa magari, kwa minajili ya maonyesho ili kuyauza. Magari haya ni mengi na yana miundo tofauti tofauti. Hivyo basi jengo hili ni kubwa sana na magari yanaonekana kuwa mengi.

Hii ni sehemu ya kuuzwa mboga mboga ,kuna aina tofauti ya mboga ,kuna dhania, kuna nyanya ,kuna pilipili hoho ,kuna biringanya, kuna vitunguu ,kuna minji ,zote zinauzwa kwenye sehemu hii.

Hii ni sehemu ya soko, ambapo bidhaa za nguo za mtumba zinauzwa kwa wingi; watu wamejaa kwenye soko hii wakitafuta vitu tofauti tofauti, ambavyo wanavihitaji.

Hii ni sehemu ya kuuzaa mboga mboga ambapo kuna mauzo ya biringanya, kuna kuuza ndimu na limau, pia kuna mauzo ya nyanya, anauza pia viazi mbatata, karoti, hivyo basi anauza mboga pia kuna vitunguu.

Hii ni sehemu ya kuegeza magari kwa minajili ya mauzo na ukaguzi. Sehemu hii ii nadhifu. Kuna majengo ya ghorofa pembeni na magari ya miundo tofauti tofauti na rangi tofauti tofauti yako kwenye onyesho hili.

Hiki ni cheti cha kulipa tax kwa ajili ya biashara ya kutoa vitu nje ya nchi na kuleta nchini kwetu. Hivyo basi ni cheti ambacho kinapeanwa na Kenya Revenue Authority ili kufadhili biashara.

Hiki ni kibanda ambacho kinatoa huduma ya M-Pesa kwa wananchi, ndani ya kibanda hiki kuna ndizi za kuivishwa ambazo zinauzwa. Kuna mwanaume ambaye anapita kando mwa kibanda hiki na kando yake kuna maji ambayo yamesimama.

Hii ni sehemu ya biashara ambapo magari ya kila aina yanauzwa. Wateja wamefurika furi furi wale ambao wananunua na wale ambao wanatazama magari tofauti tofauti na miundo tofauti.

Hii ni sehemu ya kutengeza nywele na kuuza bidhaa za vipodozi, pia huduma ya m-pesa inatolewa kwenye sehemu hii. Upande wa vipodozi kuna sodo, kuna aina tofauti za mafuta, kuna mwanaume ambaye ameketi kwenye kiti, shati ni jekundu na kuna mtu ambaye amesimama pembeni.

Lile ni duka la kuuza maziwa, kutoka kwa wakulima wa Kieni, ambapo wanaleta maziwa yao hapa wanaouziwa wanapokea pesa mwishoni mwa mwezi, pia kuna sehemu ya watu kununulia maziwa hayo.

Hili ni jumba ambalo magari ya kuuzwa mapya yanaegeshwa kwa minajili ya ukaguzi na kununuliwa. Kuna magari mawili meusi ambayo yameegeshwa hapa. Kuna gari la rangi ya bluu, kuna mengine mawili mekundu yameegeshwa hapo.

Hii ni sehemu ya maonyesho na mauzo ya magari mapya. Hivyo basi magari hayo yameegeshwa kwenye sehemu hii ili yaje kukaguliwa na wanunuzi ndio waweze kununua ama kuchagua gari ambalo linawafaa.

Haya ni mauzo ya bima ya tuzo jamii na seek family Medisure. Hii ni bima ambayo ukichukua, inagharamikia familia yako nzima, mke, mume na watoto katika familia.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja za Kenya, kwenye noti hii kuna nambari za siri. Na kuna picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa Kenya, Bwana Hayati. Jomo Kenyatta, kuna jina la gavana wa Benki Kuu ya Kenya ambapo ni Patrick Njoroge. Kuna kuchora kwa KICC.

Haya ni mauzo ya bima kwa watu wa bodaboda. Inaonyesha kuwa ukilipia bima ya watu watatu utalipia shilingi elfu tatu kwa mwezi lakini kama ni comprehensive unalipia shilingi elfu sita. Comprehensive ina maana kuwa kila mtu.

Hii ni sehemu ya mauzo, kuna mwanamke ambaye ni wa dini ya kiislamu anauza ice cream , pia kuna duka ambalo laonyesha kuwa bidhaa zao ni za bei nafuu. Kuna duka ambalo linatoa huduma ya M-Pesa na huduma ya benki tofauti tofauti, kuna huduma ya benki ya Equity, KCB na Co-operative.

Hapa mahali ambapo panauzwa mboga ambapo kuna aina tofauti tofauti za mboga. Kuna spinach , kuna turnips , kuna aina mbalimbali, kuna dania ambazo zinauzwa.

Mandhari ni ya kibiashara sokoni, kuna mtu ambaye anauza smokies ,na kuna wale ambao wanauza biashara za rejareja za nguo za mtumba, kuna magari ambayo yanapita pembeni mwa nguo hizo.

Sehemu hii ni ya biashara ya mpesa. Kuna mhudumu ambaye ni wa mpesa na amezishika pesa mkononi na kuna customer ambaye amekuja labda kutoa pesa kwenye mpesa hii na anapewa huduma.

Haya ni mauzo ya bima ya ujauzito ya bima Jubilee ambapo kuna picha ya mwanamke ambaye ni mjamzito anatabasamu amevalia nguo nyekundu.

Hili ni duka ambalo kwa sana linauza bidhaa ambazo zinatokana na maziwa. Kuna maziwa ambayo yameganda, kuna youghurt ambayo inauzwa, kuna Yale maziwa ambayo ni freshi apo kwenye boksi ambazo ziko hapo juu kwenye shelf na hii sehemu ninya kuuza bidhaa za maziwa pekee.

Haya ni magari ambayo yamenunuliwa kutoka nchi za nje. Yameletwa kupitia bandari ya Mombasa, yanasafirishwa kwenye gari kupelekwa kwenye kampuni ambazo zilifanya ununuzi huo.

Hili ni duka la kawaida ambalo linauza bidhaa za kawaida, kuna huduma ya M-Pesa ambayo inatolewa kwenye duka hili, kando mwa duka hilo kuna mtu ambaye anauza henna ambayo hutumika kwa mapambo ya wanawake.

Haya ni mauzo ya bima ya third-party only car insurance na bima hii inapeanwa kwa watu ambao wana magari ya kibinafsi. Bima hii inapopeanwa inaelezwa kuwa mtu akipatikana na gari lake ajihusishe kwa ajali hata awe si wewe, gari hilo linapewa bima.

Hii ni sehemu ya duka ambapo kuna duka na M-Pesa. Kuna huduma ya M-Pesa ambayo inatolewa hapo, lakini biashara ambayo inaendelezwa sehemu hii ni ya kuuza miraa na ni dawa za kulevya. Kuna mwanakaka mmoja amelala akaegeza kichwa chake kwenye meza hivyo basi ni kama amezikula miraa hizo kwa wingi na majani ya miraa ametapakaa chini.

Maandhari ya kibiashara, lori limesimamishwa na limepakia magunia mengi ya vitungu, ishara kuu watu ambao wanauza vitungu, wanakuja kuvinunua kutoka sehemu, hii ili waweze kupepeleka sehemu ambayo wanauzia iweze kuuziwa.

Haya ni mauzo ya bima, ambayo yanatolewa kwa magari ya kibinafsi. Bima hii, kwa mwezi mmoja unalipa elfu moja, na kama unataka bima ya mwaka mmoja, unalipa elfu tano, na bima hii ni ya Anziano Insurance Agency.

Haya ni mauzo ya bima ya Anziano na bima hii inatumika kupeana bima ama huduma kwa maisha. Wanaangalia kama ni maisha yako wewe peke yako ama ni ya kifamilia pia wanapeana huduma.

Haya ni mauzo ya bima ya Kenya Orient ambapo wanaelekeza wateja waweze kupata bima hii kupitia simu zao za mkononi, si lazima waende kwenye ofisi za bima hii, wanaweza pata bima hizi kupitia njia ya simu ya mkono.

Hii ni huduma ya mpesa ambayo inaonyesha salio la pesa ambayo ukonayo kwa mpesa, account yako unaonyeshwa hadi zile pesa ukonazo kwenye fuliza unaonyeshwa njia ya kuzitoa pesa hizi.

Hili ni banda la kuuza viatu vya aina ya slippers , viatu hivi ni vya aina tofauti tofauti. Kuna vile vya mkanda, kuna vile vya kuingiza tu miguu. Chini yake kumetapakaa chupa na unyevunyevu upo chini ya banda hili.

Hii ni sehemu ya kuuza viatu hivi vya Maasai ambavyo vina miundo tofauti tofauti, na muuzaji wetu ni mwanamme ambaye ameinama chini ya viatu hivi na sura yake haionekani vizuri .

Haya ni mandhari ya sokoni, shanga na vikapu vya kitamaduni vimetengezwa na hapa ni mahali mahususi pa kuviuza vikapu hivi na shanga hizi za utamaduni.

Hili ni duka la kawaida na duka hili kuna biashara tofauti tofauti ambazo zinatokea, Kuna huduma ya Equity ya benki ya Equity, kuna huduma ya Mpesa na pia kuna huduma ya airtel money, hivyo basi zote zinapatikana kwenye duka hili.

Hii ni sehemu ya kuegesha magari kwa minajili ya maonyesho na ununuzi na magari haya ni ya miundo tofauti na pia rangi zao ni tofauti. Gari la kwanza ni la rangi ya kijivu la pili ni la rangi jeupe kuna gari la rangi ya samawati ambalo linaonekana.

Hili ni duka kubwa la Safaricom ambalo linatoa huduma ya M-Pesa kwa wananchi. Wananchi wapo kwenye foleni kila mtu na hitaji lake. Kuna mama ambaye ana hijab kwenye kichwa chake, kuna wanaume wawili mmoja ana tishati nyeusi na mwingine jampa ya brown .

Mandhari haya ni ya sokoni ambako kuna mauzo ya vitu vingi. Kuna maboksi ya kuonyesha kuwa kuna mauzo ya nyanya, matunda mbalimabali na nyanya zinaonekana kwa umbali. Miavuli pia inaonekana kwa umbali. Mabanda ya watu yanaonekana kwa umbali na watu wamefurika fufufu.

Hapa ni sehemu ya mauzo ambapo kuna duka ambalo linatoa huduma ya M-Pesa kwa watu na pia ni kibanda ambapo ni mkahawa. Mkahawa huu unauza vitu tofauti tofauti kuna vibanzi ambavyo vimewekwa hapo nje na kuna pia viti na ndoo.

Hawa ni washikadau wa kampuni za magari. Mkurugenzi ameshika funguo mkononi mwake, amevalia suti ya samawati, shati jeupe, na tai nyeusi. Na anampokeza mwanamume funguo hizo ishare kuwa ameshinda gari.

Hii ni sehemu ya kuuza viatu vya kila aina kwa wanaume ambapo kunavyo ambavyo vina rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi na kuna mwanamke pale pembeni ambaye anakagua kununua begi .

Haya ni mandhari ya dukani ambapo kuna bidhaa ambazozimeletwa ziko nje. Kuna bandari za unga wa ngano, unga wa mahindi, kuna gunia za mchele. Kuna chupa mbali mbali za soda alafu duka hili pia wanafanya ama wanatoa huduma ya M-Pesa.

Ni jumba ambalo wakulima wa maziwa wanaoleta maziwa yao ili kuyauza kwa minajili ya malipo ya kila mwezi alafu kuna kibanda kile ambacho kinauza maziwa kwa kipimo. Kuna wanawake wawili, mmoja amevalia jaketi nyekundu na suruali nyeusi alafu kuna wanaume wanne.

Hii ni sehemu ambapo magari hupelekwa ili yaweze kufanyiwa service .Na sehemu hii milango yake ni ile ambae inajifungua automatically .Ambapo wamepeana hapo maelezo wakati unakaribia lango hili upunguze speed ya gari.

Hii ni onyesho la kubadilisha sarafu za nchi mbali mbali na jinsi ya kubadilisha sarafu hizo. Ikiwa unanunua sarafu hizo, unaelezwa utanunua kwa pesa ngapi na ikiwa unauza sarafu hizo pia, unaelezwa utaziuza kwa pesa ngapi. Kila nchi ina rates tofauti tofauti za kuuza sarafu hizo.

Hii ni sehemu ambayo inauzwa maziwa ambayo yanatolewa sehemu ya Mt Kenya. Kuna mwanamke ambaye amekaa hapo ana suruali ya rangi ya bluu, viatu vyeupe na blausi nyeupe. Kuna yule ambaye anawasili labda kwa minajili ya kununua maziwa na nguo nyeusi. Kuna wazee wawili ambao wamesimama kwa duka hilo, labda wanataka kununua maziwa.

Sehemu la ATM la kuuza maziwa. Kipimo kinafunika kulingana na pesa zako. Kuna picha ya ng'ombe, kuna picha ya mtoto, kuna picha ya uwanja wa nyasi kudhihirisha chakula ambacho ng'ombe huyu anakila na maelezo kuwa wanapeana maziwa ya aina gani.

Haya ni mandhari ya biashara, na hii ni kampuni ya kutengeneza magari tofauti tofauti, kila aina ya magari na kampuni hii inapatikana nchini China.